Wanaume wawili waliovalia barakoa na glavu, wakipakia chupa nyingi za plastiki tupu kwenye lori, ikiwa ni juhudi za kukusanya na kudhibiti taka za plastiki, kwa lengo la kuboresha afya ya mazingira.

Daktari mdogo wa kike, ameketi ndani ya Ofisi safi yenye mpangilio mzuri akiwa amevalia sare ya blue na stetoskopu shingoni akiandika maelezo muhimu kwenye karatasi huku mwenzake akifafanya kazi kwenye ''komputa''.

Daktari kijana akiwa amevalia koti jeupe, la maabara, na glavu, akitoa huduma kwa uangalifu ya kuchukua sampuli ya damu, kutoka kwenye kidole. Mbele yake kukiwa na meza iliyojaa vifaa vya matibabu.

Wataalamu kadhaa wa afya wakiwa wamevaa nguo za kinga na nyavu za nywele, wanashughulika kwa bidii na vifaa mbalimbali vya kimaabara vilivyopangwa juu ya meza ndefu, wakifanya uchunguzi wa kimatibabu.

Chumba chenye utulivu cha mtaalamu wa afya ya akili , aliyevalia gauni ya kijani na nywele zillizosukwa vizuri , akiwa ameketi kwa umakini, akichukua maelezo muhimu kwenye daftari, kutoka kwa mwanamke aliyeketi mbele yake.

Daktari mwanaume akiwa amevalia nguo za kitabibu zenye rangi buluu na barakoa nyeupe usoni. Akimchunguza kwa uangalifu mtoto mchanga aliyelazwa kwenye kitanda.

Mtaalamu wa afya alievalia barakoa na sare nyeupe ya kazi, akimchoma chanjo mtoto mdogo , aliyeshikiliwa na mama yake, huku umati wa watu ukishuhudia kwa kupiga picha, ikiashiria umuhimu wa chanjo , katika kuzuia magonjwa na kulinda afya ya jamii.

Kopo dogo la dawa ya jadi iitwayo Umuravumba, ikiwa na kifuniko cha rangi ya njano na maelezo mafupi ya viungo au mimea iliyotumika kutengenezea pamoja na matumizi yake.